Huyu ni mwanaume , amevalia shati nyekundu na kofia . Ameinua mkono wake wa kulia , ulio shika hindi. Yuko katika shamba la mahindi lenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba la migomba lenye mitii mingi ya migomba iliyopandwa kwa mstari, udongo wake unaonekana kuwa rangi ya kahawia na anga la buluu lenye mawingu meupe.

Ni sufuria kubwa ambacho kinaonekana kuwa na maziwa yaliyochemshwa hadi yakatoa povu, kuna kijiko kikubwa cha chuma kilichozamishwa ndani ya maziwa hayo na kuna baadhi ya povu yaliyokusanyika juu yake.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa akikamua ng'ombe. Amechuchumaa chini ya ng'ombe akishikilia chuchu zake huku maziwa yakidondoka kwenye ndoo ya buluu iliyowekwa chini. Hii inaonyesha shughuli ya kawaida ya ufugaji wa ng'ombe.

Ni shamba kubwa la migomba ambapo imepandwa kwa wingi , Udongo wake unaonekana kuwa na rangi nyekundu baadhi ya migomba inaonekana kuwa na manjani makubwa ikionyesha afya nzuri ya mimea.

Ni mkono wa mtu, ukiwa umeshikilia mkungu wa ndizi, zenye ndizi mbichi za kijani kibichi na ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano. Mkungu huu, unaonekana kuwa umeegeshwa chini ya ardhi ya udongo.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika jani la mmea ambao linaonekana kuwa ni la mahindi, jani hilo lina mashimo au alama za uharibifu na laweza kuashiria kwamba mmea umeathiriwa na wadudu au ugonjwa mkono huu unakagua au kuonyesha uharibifu huo.

Ni mwanaume aliyesimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Mwanaume huyo anaonekana kijana na anaoneka akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Ameegemea nguzo ya mbao upande wake wa kushoto. Nyuma yake, kuna mazingira yanayoonekana ni miti au mimea mingi.